Hii ni shamba, iko na migomba yenye inatupatia ndizi inayotusaidia kiafya na pia ukiuza inakusaidia kupata pesa zinazokusaidia kujikimu maishani.

Wamama hawa ni wanabiashara ambao wamekusanyika katika biashara zao za kuuza ndizi ama inavyojulikana kama matoke. Hii biashara imeweza kunoga sana kwa wamama ambao wanasaidia watu kama watoto na watu wakubwa waweze kupata chakula hii.

Biashara ya maziwa imeweza kunoga katika sehemu mbalimbali za nchi yetu. Maziwa inaweza kusaidia sana. Mtu anapata manukato mazuri na anaweza kusaidiwa kiafya pia na punde unapopata kama yamebaki, unaweza ata rudishia familia yako, muweze kunywa na iwasaidie katika maisha yenu.

Huyu ni mkulima, ametayarisha shamba lake, ameweza kupanda mgomba ambao baada ya muda utakuwa kubwa na kutoa ndizi na kando yake kuna watoto ambaye wanamwangalia na kujisomesha jinsi ya kupanda.

Mkulima huyu anakamua ng'ombe yake maziwa, ambayo anaweza kuyatumia nyumbani kuyapikia ama kuyanywa ama kuuzia watu, ili aweze kupata pesa na kuendelea ukulima wake na kuifanya kuwa kubwa zaidi ama kuongeza ng'ombe wengine.

Ndizi, inatumika kama chakula, na pia ukipata umepanda mingi, unaweza itumia kwa biashara; unauza ndizi hiyo kwa watu, na unapata mapato mazuri. Ndizi, zinajulikana sana kwa kumea katika kisii, hao wakisii wakiuza ndizi hiyo, ama wakikula, wanasikia vizuri sana, wanapata manukato mazuri, na wanaweza kushiba vizuri.

Hii ni ndizi ambalo halijaiva. Linapotolewa ngozi na kukaangwa kwenye mafuta na moto, unatoa chakula ambalo linajulikana kama matoke . Matoke ina manufaa mzuri kwenye afya na pia huku Kenya, inajulikana kama chakula linalopendwa sana na wakisii.